Gari nyeupe ya kifahari ikiwa imeegeshwa ndani ya jengo linaloonekana kuwa ni showroom au jukwaa la maonyesho ya magari. Muundo wa gari ni wa kisasa, dirisha za tinted, rim za silver , na mapambo ya chrome kwenye vipini vya milango na matundu ya pembeni. Mandhari ni ya kuvutia, sakafu safi, taa zilizopachikwa juu, na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili.

Tangazo hili kutoka Aziano Insurance Agency. Linahamasisha huduma za bima ya afya ya gharama nafuu, Shwari medical cover. Maneno makuu, your health is your wealth , yanasisitiza thamani ya afya. Na nyota ya dhahabu inaonyesha ofa ya kuvutia. Unapata bima ya huduma za inpatient na outpatient .

Maboga ya aina mbili yamepangwa kwenye sanduku la mbao. Moja ni la kijani na la duara lenye madoadoa ya manjano na lingine ni refu lenye rangi ya beige . Tofauti ya miundo na rangi inaonyesha wingi wa aina za maboga yanayopatikana kwa matumizi ya chakula au elimu ya kilimo.

Gari la kusafirisha limebeba sedani ya buluu juu ya sehemu yake ya nyuma likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye unyevuunyevu. Mandhari ya pembeni ni nyasi na anga yenye mawingu na gari limewekwa kwa usalama kabisa tayari kwa kusafirishwa.

Mtu amesimama akishika baiskeli mbele ya kibanda chenye mabango ya biashara kama M-Pesa na Autoparts. Pembeni kuna jokofu la rangi nyekundu na mtu mwingine ameketi karibu na mlango wa duka. Mandhari inaonyesha mazingira ya sokoni au eneo la huduma za kila siku mitaani.

Hii tangazo kutoka Madison General Insurance linaeleza umuhimu wa kuhakikisha familia dhidi ya ajali binafsi. Mtu aliyevaa mshipi wa shingo anaonyesha athari za ajali huku ujumbe ukiwahimiwa watu kuchukua bima ili kuishi bila wasiwasi.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi ambapo ndizi, maembe, parachichi, machungwa na matunda mengine ya kitropiki yamepambwa kwa kuvutia juu ya meza ya baadhi yakiwa yamefungwa juu. Watu kadhaa wanaonekana wakinunua au wakihudumu kwenye mabanda wakifurahia mazingira ya soko la kijamii.